Katika nyumba sebuleni ambapo mhudumu wa afya amekuja kutoa huduma kuna mtoto ambaye anahudumiwa, mhudumu wa afya wa kike anaandika kitabuni kando yake kuna timu iliyo katika mapaja yake amevaa maski na mavazi spesheli ya kuonyesha kwamba yeye ni mhudumu wa afya kando yake kuna boxi ndogo nyekundu ambayo imebeba dawa.

Hospitalini katika chumba panapotolewa matibabu. Mama aliyevaa barakoa ameketi katika benchi na amemshika mtoto mdogo mkononi mwake. Kuna mhudumu wa afya ambaye amesimama kando na anamdunga mtoto huyo mdogo sindano katika bega.

Ni hospitalini katika nyumba panapotolewa matibabu, mzazi wa kike aliyevalia jaketi nyeusi na barakoa amemshika mtoto mdogo mkononi. Mtoto huyu anadungwa sindano na mhudumu wa afya wa kike katika paja lake.

Katika sehemu panapotelea huduma za afya. Kuna wanawake wawili mmoja wao ni mhudumu wa afya. Kutokana na mavazi ambayo ameyavaa ikiwemo barakoa, glavu pamoja na kifaa spesheli. Machoni anamkagua mgonjwa wake meno kwa kutumia mtambo spesheli. Mgonjwa huyu amevaa miwani machoni.

Chupa ndogo ya glasi ya milimita ishirini, iliyo na dawa. Dawa hii ni chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumwi, mabusha pamoja na rubela. Kando yake, kuna sindano inayotumika kudungia dawa hiyo.

Katika chumba panapo tolewa huduma spesheli za afya. Wahudumu wawili wa kike ambao wamevaa nguo za kijani kibichi na barakoa, wanahudumia mtoto mdogo, mtoto mchanga kuna mwangaza mbao umemumlika vizuri ili aweze kuhudumiwa vyema.

Sehemu ya barabarani, ambayo imehadhirika na mafuriko. Kuna maji mengi ambayo yametapakaa kila mahali. Sehemu ya mbali kunaonekana miti. Barabarani humo, kuna wanaume wawili, moja yuko juu ya pikipiki akiendesha, mwingine yuko chini akiiisukuma pikipiki hiyo.

Box ndogo iliyo na rangi nyeupe na kijani kibichi amabayo inatumika kubeba dawa. Box hii inabeba dawa za chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi, rubella pamoja na mabusha. Kando yake kuna chupa tatu ndogo za dawa hiyo. Kuna mkono ambao unaonekana kutia dawa katika sindano kutoka kwa mojawapo ya chupa hizo.

Sehemu ya barabara iliyokumbwa na mafuriko kuna maji mengi ambayo yametapakaa kila mahali magari makubwa kwa madogo yanapita barabarani humu, mwanaume mmoja anayeskuma mkokoteni anaonekana kwa karibu akiwa anatembea miguu tupu majini kando kando ya barabara hii kuna watu wengi ambao wanapita wanawake kwa wanaume.

Katika sehemu, panapotolewa huduma za afya, wahudumu mbalimbali, wa kike kwa wa kiume ,wanawahudumia wagonjwa. Wahudumu hawa wamevaa mavazi meupe ya wahudumu, anayeonekana kwa karibu ni mhudumu wa kiume ambaye amevaa kifaa spesheli cha kumulika kichwani. Anampa maelezo mgonjwa wake wa kike ambaye ameketi mbele yake.

Mwanamke ameinama chini huku akichota maji katika kichoteo, maji haya yanaingia katika kibuyu cha manjano, kibuyu hiki kimeekelewa ndani ya besheni nyuma yake kuna nyumba ambayo zimejengwa kwa kutumia mabati na nguo nyingi zimeanikwa katika kamba zilizo karibu na yeye.

Sehemu ya nje katika hema, panapotolewa huduma za afya. Mama mzazi, aliyevaa jaketi na barakoa nyeusi, amemshika mtoto mdogo mikononi. Mtoto huyo anapewa chanjo na mhudumu wa afya, ambaye amevaa vazi la manjano. Kando yake kuna wahudumu wengine mbalimbali, ambao wamevaa mavazi ya manjano. Mojawapo ya wahudumu hawa, anapiga picha kwa kutumia simu yake.

Chupa ndogo iliyo na kifuniko cha rangi ya kijanikibichi ambayo imebeba dawa, dawa ambazo zimebebwa katika chupa hii ni tembe au vidonge ambavyo vinatumika kuongeza madini katika mwili, chupa hii ina tembe mia moja ambazo ni za madini ya chuma.

Katika sehemu nje, panapoonekana kuwa na juakali na ukame, mama mmoja ambaye amejifunika kichwani, amesimama nyuma ya vibuyu ambavyo ni vya rangi tofauti tofauti, ambavyo vimepangwa nyuma yake. Kuna mtoto ambaye anapanga vibuyu vingine na nyuma zaidi kuna walinzi.

Hospitalini, katika chumba maalum, panapotolewa matibabu, watu watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume wanaonekana. Wale wa kike ni wahudumu wa afya na yule wa kiume ni mgonjwa ambaye amekuja kutibiwa. Wahudumu hawa wa afya, wanamkagua mgonjwa yule sehemu ya meno, wahudumu hawa wa afya, wamevaa mavazi maalum ya kiafya, ikiwemo glavu pamoja na barakoa.

Katika sehemu iliyokumbwa na mafuriko, kuna maji mengi machafu ambayo yametapakaa kila mahali, watu wawili wa kike, wanaonekana wakipita katika maji hayo, mmoja ako na miti mkononi, ambayo unamsaidia kutembea, mwingine amebeba miti katika bega lake, maji haya yamezingirwa na nyumba zilizo na aina tofauti tofauti za kuta, ikiwemo matope, mabati na katharika.

Kibuyu kidogo kilicho na dawa ya kiasili inayotumika kutibu ugonjwa wa kifafa, kibuyu hiki kina kifuniko chekundu. Maelezo yameandikwa kuhusu dawa hii na namna ambavyo dawa hii inafaa kutumika. Dawa hii imejaa katika kibuyu hiki.

Hospitalini katika chumba maalum panapo tolewa huduma za afya, watu watatu wanaonekana wawili ambao wamesimama ni wahudumu wa afya kutokana maavazi yao ambayo wameyavaa ikiwemo barakoa na glavu, wanamkagua mgonjwa wa kiume ambaye amelala chini mdomoni kwa kutumia vifaa spesieli iyo juu yao.

Katika chumba panapotolewa huduma za afya. Wanawake wanne wanaonekana pamoja na watoto. Wakiwa watatu na wahudumu wa afya kutokana na mavazi ambayo wameyavaa pamoja na kofia. Mtoto mmoja anapewa chanjo mdomoni na mhudumu wa afya. Mwanamke mmoja amekaa kando na mtoto akingoja kuhudumiwa.

Hospitalini katika chumba panapotolewa matibabu ya afya, kuna wahudumu watatu wa afy ambao wamejivika mavazi, moja wa kiume, wawili wa kike. Wanamhudumia mgonjwa wao ambao amelazwa chini, amefunikwa macho, mbele yao kuna vifaa na mitambo mbalimbali kwa mfano tarakilishi.

Hospitalini katika chumba panapotolewa matibabu. Mhudumu wa afya wa kiume ambaye amevaa barakoa na glavu mikononi anamfanyia ukaguzi mdomoni katika meno mgonjwa wa kike ambaye ameketi chini. Kando yake kuna watu wengine wa kiume ambao wamesimama.

Chupa ndogo iliyo na kifuniko jekundu ambayo imebeba dawa, dawa ambayo imebebwa katika chupa hii ni vidonge vinavyotumika kuongeza madini ya chuma mwilini . Katika pempemi machupa hii imeandikwa maelezo mbalimbali kuhusu vidonge hivi na manufaa ambayo yanaletwa na vidonge hivi mwilini.

Hospitalini katika sehemu panapo tolewa matibabu , mwanaume mmoja anapokea matibabu kutoka Kwa mhudumu wa kike. Mwanaume huyo na mhudumu wamevaa barakoa wote, huduma inayotolewa ni mwanamme huyo anaonekana kumdunga sindano katika bega lake.

Mwanaume mzee, aliye na fimbo ambaye amesimama mbele ya tangazo la daktari au mganga anayetoa matibabu kwa njia za kiasili. Tangazo hili limeandikwa katika kitambaa cheupe, ambacho kimefungwa katika miti sehemu zote mbili. Tangazo hili linaonyesha matibabu mbalimbali ,anayoyatoa mganga huyo, pamoja na nambari yake ya simu.

Hospitalini katika chumba panapotolewa matibabu mama mzazi ambaye amevaa barakoa amemshika mtoto mchanga mkononi, mhudumu wa afya ambaye amevaa vazi jeupe na lingine la rangi ya manjano na barakoa na miwani anamhudumia mtoto huyo kwa kumdunga sindano begani.

Katika sehemu panapotolewa huduma za afya wanawake wameketi huku wamewashika watoto wao mikononi, miongni mwa wanawake hawa amevaa kofia za manjano watoto hawa wanapewa chanjo na mhudumu wa afya ambaye amevaa vazi na kofia nyeusi kando yao kumesimama chifu na watu wengine wanaoshuhudia.

Hospitalini katika chumba maalum panapotolewa huduma za afya kwa watoto wachanga. Wahudumu wawili wa kike wanaonekana ambao wamevaa mavazi spesheli ya wahudumu ikiwemo koti nyeupe. Wanawahudumia watoto wachanga ambao wamewekwa katika vitanda spesheli. Kuna mashine mbalimbali maalum katika chumba hiki.

Vyoo vinavyotumika na wanafunzi wa shule ya upili. Wanaume wawili wamesimama mbele ya vyoo hivi wakijadiliana kuhusu swala fulani. Vyoo hivi vyaonekana kuwa vipya, vimepakwa rangi nzuri, vimeandikwa jina la shule. Sehemu ya mbele katika vyoo hivi kuna mahali ambapo watu wananawa baada ya kutoka vyooni na maandishi ya kuwaashiria kuwa wanafaa kunawia sehemu hili.

Chupa iliyo na dawa. Dawa hizi ni vidonge vinavyoongeza madini mwilini. Chupa hii ina vidonge tisini. Vidonge hivi vina manufaa mbalimbali kwa mwili ikiwemo kuongeza nguvu. Vidonge hivi haviumizi tumbo wala havifanyi mtu kutapika. Vidonge hivi ni mingi na vina manufaa mengi zaidi.

Hospitalini katika wadi ya wagonjwa kuna wahudumu wawili wa kike wa afya ambao wamewashika watoto wawili. Kando yao kuna mama wa hawa watoto. Watoto wale wanawekelewa kitandani. Chumba hiki kinaonekana kuwa na kitanda ambalo limechekaa kidogo.

Ndani ya hema panapotolewa huduma za afya kuna wanawake watatu. Mmoja wao anaoonekana kuwa muhudumu wa afya kutokana na mavazi ambayo ameyavaa. Kuna wanawake wengine wawili mmoja wao anadungwa sindano katika bega lake na muhudumu wa afya. Wanawake hawa wote wamevaa barakoa.

Shambani palipopandwa mimea ya aina fulani kuna mkulima wa kiume ambaye ananyunyuzia dawa katika mimea hiyo . Mkulima huyu amevaa mavazi meupe amevaa barakoa mdomoni na kofia . Dawa hii inaonekana kutoa vitu vinanyokaa kama moshi.

Ndani ya hema panapotolewa matibabu. Ndani ya hema hii, kuna vitanda vingi ambavyo vimepangwa vizuri. Kuna vitanda ambavyo vinaonekana kuwa na wagonjwa vingine havina wagonjwa. Kuna mhudumu wa afya, ambaye anaoneka kupita kuvukagua vitanda hivyo na wagonjwa waliomo pale.

Katika chumba panapotolewa huduma za kiafya. Kuna watu wawili wa kike. Mmoja mama mzee ambaye anadungwa sindano begani na mhudumu wa afya. Mama huyu mzee amejivika katika mavazi ya kitamaduni ilhali mhudumu huyu amejivika katika vazi la manjano la wahudumu wa afya.

Boksi iliyo na dawa. Dawa hizi ziko katika mfumo wa tembe. Dawa hizi ni tembe zinazoongeza madini ya chuma mwilini. Tembe hizi ni sitini katika boksi hii. Boksi hii, imetoa maelezo ya namna ambavyo dawa hizo zina manufaa kwa mwili.

Sehemu ya mto panapovuka watu, kuna watu katika pande zote mbili za mto huu. Kuna mtu mmoja mwanaume ambaye amembeba mwanaume mwenzake akimvusha mto. Mwanaume huyu amevaa barakoa, amevua shati, aliyebebwa amevaa jaketi ya manjano. Kuna wengine ambao wamesimama katika pande zote mbili za mto.

Tanki kubwa la maji lililojengewa sehemu ya juu, tanki hili limetengenezwa kwa kutumia chuma, kuna ngazi inayopanda kuelekea upande wa juu, watu watatu wa kiume wanaonekana wawili wakiwa sehemu ya juu na mmoja akiwa anapanda ngazi.

Hospitalini katika chumba cha wagonjwa panapofanyiwa upasuaji, kuna madaktari wanaoendelea na shughuli ya kufanya upasuaji . Madaktari hawa wamejikinga katika mavazi rasmi ya upasuaji ambayo NI ya rangi ya kijani kibichi pia wamevaa barakoa , Kando Yao kuna watu wanaoshuhudia upasuaji ule unavyoendelea kufanywa.

Chupa iliyo na dawa, dawa hizi ni tembe zinazoongeza asidi ya Folic pamoja na madini ya chuma mwilini. Tembe hizi zina manufaa kadha wa kadha, kwa mfano zinaongeza nguvu mwilini pamoja na uwezo wa kukinga magonjwa mwilini. Dawa hizi pia zinaimarisha ngozi, nywele pamoja na kucha. Dawa hizi pia zinasaidia katika ukuaji wa mtoto anapokua tumboni miongoni mwa manufaa mengine ya tembe hizi.

Chupa iliyo na dawa. Dawa hii ni chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumwi, ugonjwa wa mabusha, ikiwemo na ule wa rubela. Kando yake kuna sindano inayotumika kupeana chanjo hiyo. Chanjo hii ni chanjo ambayo inafaa kutumika kwa mara moja pekee.

Sehemu ya kijiji palipo na hema mbalimbali panapoishi watu pia kuna nyumba ndogo ndogo sehemu ya karibu kabisa kuna tanki la maji ambalo limeinuliwa juu Kwa kutumia jengo. Tanki hili ni jeupe.

Chupa ndogo ya dawa, iliyo na kifuniko cha kijani kibichi. Dawa hii ni chanjo ya ugunjwa wa matumbitumbi, lubera na mabusha. Kando yake kuna sindano, inayotumika kudungia chanjo hiyo. Sindano hii imewekelewa katika karatasi, inayobeba dawa ya vidonge. Kando kwa umbali kuna chupa zingine ndogo ndogo za chanjo hii zinazoonekana.

Chupa ndogo ilyo na dawa, dawa hii ni chajo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi hule wa rubela pamoja na mabusha. Chupa hii ni ndogo na imefunikwa na kifuniko cha majano na kando yake ni sindano inayotumika kudungia chajo hii.

Sehemu ya uwanjani ambapo wadudu wengi wa aina ya vipanzi wanaonekana. Kuna mwanaume mmoja ambaye anajaribu kukimbia akiwafukuza huku na kule. Vipanzi hawa wametapakaa kila mahali, sehemu ya chini ya nyasi na sehemu ya juu katika miti.

Mwananchi mzee anaye dungwa sindano begani, sindano hii inadungwa na mhudumu wa afya kando yake kuna wanawake walio piga foleni wakingoja kuhudumiwa, watu hawa wote wanao onekana wamevaa barakoa.

Mtu aneyenyunyiza dawa chumbani. Chumba hiki chaonekana kuwa, ni sehemu ya jikoni. Mtu huyu, amejivika mavazi rasmi yanayomzuia kutokana na madhara ya dawa anayonyunyizia. Kwa mfano, amevaa glovu mikononi, amevaa maski sehemu ya kichwa na pia amevaa ovaroli .

Hospitalini katika chumba panapotolewa matibabu kuna watu wawili wa kike mmoja wao ni mgonjwa anayedungwa sindano mwingine ni mhudumu anayemdunga mgonjwa wake sindano mkononi wote wamevaa barakoa.

Katika sehemu iliyokubwa na mafuriko kuna maji mengi. Katika maji haya, kuna mwanaume aliyevaa jaketi nyekundu aliendani ya boti ndogo. Ndani ya boti hili kuna vitu mbali mbali vya nyumba kama vile; begi, viti pamoja na gondoro ambavyo vinavukishwa.

Katika sehemu panapotolewa huduma za afya kuna watu wawili wa kike na wakiume yule wa kiume anaonekana kua muhudumu wa afya kutokana na mavazi aliyoyavaa, yule wakike ni mgonjwa ambaye anafanyiwa ukaguzi wa maskio yake, muhudumu wa afya anatumia kifaa maalum kuyaangalia na kuyakagua maskio yake kwa ukaribu.

Hospitalini katika maabara panapofanyiwa ukaguzi wa bidhaa mbali mbali. Kuna daktari ambaye amejivika mavazi rasmi ya kidaktari ambaye anakagua vitu mbali mbali. Anatumia vifaa maalum vinavyotumika katika ukaguzi pale katika maabara.

Katika sehemu panapotolewa huduma za afya kuna wahudumu mbalimbali wa afya wanaume kwa wanawake, kuna mzazi, mama ambaye ameketi chini na mtoto wake, mtoto huyu anapewa janjo na mmoja wapo ya wahudumu ambaye ni wa kiume, mhudumu mmoja wa kike aliyekando akona simu mkononi anachukua picha.

Sehemu ya barabarani, panaposhuhudiwa mafuriko. Katika sehemu hii, kuna magari mawili ambayo yameanguka kwa sababu ya mafuriko haya. Kuna maji mengi ambayo yanapita katika sehemu hii. Kando kando ya barabara hii, kuna watu ambao pia wanajaribu kupita.

Katika sehemu ya mwamba palipo na kisima kidogo katikati, kuna wanawake wawili wote wamevaa blausi nyeusi mmoja wao wanajaribu kuchota maji kuelekea kwa kibuyu mwingine ameinama kando akichungulia upande wa kando.

Vifaa vinavyotumika kubeba dawa, vifaa hivi vinabeba dawa zinazotumika kupunguza maumivu mwilini. Vifaa hivi ni mkebe pamoja na box iliyo kando yake, box na mkebe vipo katika rangi nyeupe na ile ya manjano.

Ndani ya hema panapotolewa huduma za afya. Kuna wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa wanaohudumiwa. Wahudumu hao wa afya wamevaa mavazi meupe. Kuna wanawake wawili ambao wanahudumiwa. Anayeonekana kwa karibu yuko na mhudumu wa afya wa kiume, ambaye amevaa kifaa cha kutoa mwangaza kichwani mwake. Anaonekana kumweleza.

Hospitali panapotolewa matibabu spesheli kwa watoto wachanga. Kuna vifaa mbili maalum vinavyotumika kuwaweka watoto wachanga. Kuna watoto wawili ndani ya vifaa hivyo viwili tofauti. Kuna mwanamke ambaye amesimama kando ya mojawapo ya vifaa ivyo akikagua na kukifunga vizuri.

Katika chumba panapo tolewa matibabu kuna mgonjwa aliyeketi na anadungwa sindano na muhudumu wa afya kando yake pia kuna waudumu wengine na wagonjwa wanaonekana kwa mbali mgonjwa huyu pamoja na wahudumu wote wamejifika mask .

Ni ndani ya hema panapotolewa huduma za afya kuna mgonjwa wa kike ambaye anahudumiwa na mhudumu wa kike mhudumu huyu anaonekana kumdunga sindano mkononi mgonjwa huyu katika sehemu ya mbali kuna meza na viti ambapo kuna watu wengine watu wote wanaonekana katika sehemu hii wamevaa barakoa.

Sehemu ya nje ambapo kuna umati wa watu, watu hawa wanaonekana kuketi wengine wameinama chini, wote wameinua mikono juu wamevaa barakoa, wamevaa mavazi tofautitofauti, kuna wanawake kwa wanaume wakiwa wengi, wengi wanaonekana wakiwa wamesimama upande wa nyuma.

Chupa tatu za dawa zilizo mezani. Chupa hizi ni za chanjo ya ugonjwa wa homa ya manjano. Kando yake kuna sindano inayotumika kudungia chanjo hiyo. Pia kuna balakoa ya rangi ya blue iliyo katika sehemu ya kando mezani.

Ndani ya hema panapotolewa huduma za kiafya, kuna wahudumu mbalimbali wa afya wanaowahudumia wananchi, anayeonekana kwa karibu ni mhudumu wa afya wa kiume pamoja na mgonjwa wa kike, mhudumu huyu anaonekana kumueleza mgonjwa wake kuhusu suala fulani.

Sehemu ya nchi ambayo imekumbwa na mafuriko. Kuna maji mengi ambayo yametapakaa kila mahali. Katikati kuna barbara inayopita, barabar hii inatoka upande mmoja hadi mwingine. Kuna sehemu ambazo zina miti mirefu, sehemu zingine zina miti mifupi.

Hospitalini katika wadi ya wagonjwa kuna mgonjwa wa kike mama mzazi ambaye amemshika mtoto mchanga mkononi, mama huyu anatabasamu akimwangalia mtoto huyu ambaye amelala, kando ya kitanda chao ambacho chaonekana kuwa spesheli kuna meza ndogo zinazotumika kuhifadhi vifaa.

Mwananchi wa kiume mzee ambaye anahudumiwa, na muhudumu wa afya wa kike, mwanamme huyu anaonekana tayari kudungwa sindano, na muhudumu yule. Na muhudumu yule, amemshika sehemu aliyomdunga sindano. Wote wamevaa barakoa. Mwanamme huyu anaonekana kutofurahia.

"Hospitalini, katika chumba panapotolewa matibabu, kuna wanawake wawili. Mmoja wao anaonekana kuwa mgonjwa, ila mwingine anaonekana kuwa muuguzi wa afya. Muuguzi huyu wa afya anamwelezea mgonjwa kuhusu masuala mbalimbali. Mezani kuna kopo na viboksi vidogo vya dawa. Ukutani kuna karatasi zilizoandikwa maelezo ya aina mbalimbali."

Hospitalini katika chumba spesheli panapotolewa huduma za afya kwa watoto wachanga, kuna mtoto mchanga ambaye amewekwa katika kifaa maalum kinachomsaidia. Kuna mhudumu wa afya ambaye anahudumia mtoto huyu. Mhudumu huyu amevaa mavazi rasmi ya Kazi yake.

Mwanamke anayoeka kidonge cha dawa mkononi, kidonge hiki ni cha rangi ya chungwa, kinatolewa katika mkebe mdogo wa rangi nyeupe, dawa hii ni ya motrin ib na ni aina moja wapo ya dawa zinazopunguza maumivu mwilini.

Hospitalini katika chumba spesheli panapotolewa huduma za kipekee kwa watoto wachanga, kuna mhudumu wa kike ambaye anamhudumia mtoto mchanga ambaye yuko ndani ya mtambo fulani unaotumika katika chumba hicho.

Shambani ambapo pamepandwa mahindi, kuna mkulima anayenyunyizia dawa mahindi hayo, mkulima huyu amejivika mavazi rasmi yanayomzuia kutoka madhara ya dawa anayoinyunyizia, kwa mfano amevaa barakoa usoni na pia amevaa glavu.

Chupa ndogo ya dawa ya milimita ishirini iliyo na kifuniko jekundu. Dawa hii ni chanjo ya ugonjwa wa mtumbwitumbwi, Rubella pamoja na mapusha. Kando ya dawa hii kuna sindano inayotumika kudungia chanjo hiyo.

Hospitalini katika chumba panapotolewa matibabu kuna mgonjwa wa kike ambaye anahudumiwa na mhudumu wa kike, wanaonekana kushauriana kwa furaha, chumba hiki kina vifaa spesheli vya kisasa vinavyotumika katika ukaguzi wa kiafya.

Mtu anayeonekana kunyunyiza dawa katika sehemu ya nje karibu na barabara, dawa hii inaonekana kutoa moshi mkubwa sana, mtu huyu amejivika mavazi rasmi , yanayowazuia kutokana na maradhi ya dawa hiyo anayoipuliza.

Ndani ya hema panapotolewa huduma za afya. Kuna wanawake wanne, mmoja wao ni mama anaye fanyiwa huduma za afya katika maskio yake. Anakaguluwa kwa kutumia kifaa maalum, wanaofanya hivyo ni wanawake watatu ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya ambao wamevaa tisheti nyeupe.

Hospitalini, katika wodi ya watoto. Kuna kiongozi wa kisiasa ambaye amekuja kumtembelea mtoto aliye kitandani. Kuna watoto mbalimbali katika vitanda vya wodi hii. Kuna wazazi wao ambao wako katika sehemu hiyo pia.

Darasani palipo wanafunzi ambao wameketi wakifunzwa mbele yao kuna mhudumu wa afya ambaye anawafunzwa kuhusu swala fulani ya kiafya. Katika sehemu za ukuta za darasa hili kuna mabango yaliyo ya ujumbe wa kiafya , wanafunzi hawa wa kila mmoja pia amebeba bango ambalo ina ujumbe fulani ya kiafya.

Mikebe na chupa za aina mbalimbali zinazotumika kubeba dawa zinavifuniko vya rangi tofauti tofauti kwa mafano kuna za vile vieupe kuna vile vya kijani kibichi na kadhalika. Kando yake kuna vidonge vya aina tofauti tofauti , vidonge hivi pia ni vya rangi tofauti kwa mfano kuna vile vya kijani kibichi kuna vile vya blu na kadhalika.

Sehemu ya barabarani ambapo kumefanyika ajali. Ajali hii imehusisha magari kadhaa ikiwemo gari la mafuta na mengine ambayo yameanguka. Kuna watu walio kando wanaoshuhudia ajali hiyo. Watu hao ni wanaume kwa wanawake. Mmoja wao anachukua video ya kile kinachoendelea. Wengine wanajaribu kuzima moto inayotokana na ajali hiyo.

Mhudumu wa afya wa kiume pamoja na mgonjwa wa kike, mgonjwa huyu ameketi chini na anadungwa sindano na mhudumu huyu. Wako katika sehemu ya nje. Kuna kifaa kinachotumika kubeba dawa na sindano anazozitumia mhudumu huyu. Mhudumu huyu amevaa maski.

Ndani ya jumba panapotolewa matibabu, kuna watu wawili, wa kiume na wa kike, yule wa kike ni mhudumu wa afya, amevaa barakoa na nguo nyeupe, mbele yake katika meza Kuna file iliyo na rekodi, anazoziangalia , mbele yake kuna mgonjwa wa kiume, ambaye ameketi katika kiti.

Ni katika sehemu inayokumbwa na mafuriko kuna maji mengi .Maji haya yametapakaa kila mahali, Segemu ya nyuma kuna nyumba aina mbali mbali ambazo zimeingia maji hayo katikati pana mwanaume mmoja ambaye anajaribu kutembea ndani ya maji hayo.

"Katika chumba panapotolewa huduma za matibabu, kuna wahudumu wa afya waliovaa mavazi nyeupe na barakoa. Baadhi yao wamesimama upande mmoja, na mwingine ameketi. Yule wa kiume anaonekana kumfanyia ukaguzi mgonjwa. Kuna wagonjwa wengine wa kike na mtoto ambao wako upande wa mbele."

"Hospitalini, katika chumba panapotolewa matibabu maalum, kuna mtambo maalum unaotumika kufanya ukaguzi. Wauguzi wawili, wa kike na wa kiume, wanamfanyia mgonjwa ukaguzi katika sehemu ya kichwa. Wauguzi hawa wamevaa mavazi rasmi ya utabibu, ila wa kiume amevaa vazi la kijani kibichi. Pia, wote wamevaa barakoa."

Bango la kibiashara kuhusu uganga wa kiasili. Bango hili linaonyesha jina la mganga huyo. Pia bango hili linaonyesha huduma anazozitoa mganga huyu. Bango hili pia Lina nambari ya simu ambayo mganga huyo anaweza kupigiwa simu.

Muhudumu wa afya wa kiume, anayepita, amebeba kifaa kinacho tumika kubeba dawa, pia amevaa vazi la wahudumu wa afya la, manjano, katika sehemu anayepita inaonekana kukumbwa na mafuriko, kuna maji mengi, ambayo yametapakaa, kila mahali.

Ni katika sehemu panapotolewa matibabu, mtu mzee wa kiume anadungwa sindano na daktari. Mtu huyu amevaa kofia, barakoa na shati lenye madoadoa. Amefunga macho kutokana na uchungu wa sidano hiyo. Mikono inayomdunga sindano inaonekana kuwa ya mhudumu wa kike.

Shambani palipopandwa mimea fulani mimea hii inanyunyiziwa dawa na mkulima, mkulima huyu amevaa mavazi rasmi ya kumzuia kutokana na madhara ya dawa hii kwa mfano amevaa glavu na nguo nyeupe.

Boksi ndogo ya dawa yeupe ni ya chanjo ya ugonjwa matumbitumbi ,mabusha na upele. Boksi hii inaonyesha dawa dawa imetengenezewa wapi, inafaa kutumuka kwa namna gani au kwa jinsi gani.

Chupa mbili za dawa. Dawa hizi ni chanjo za ugonjwa wa surua au matumbwitumwi, ugonjwa wa mabusha pamoja na ugonjwa wa rubela. Chupa hizi mbili zina dawa hiyo ya chanjo hiyo.

Katika chumba panapotolewa huduma ya kwanza ya afya kuna mgonjwa wa kiume akiwa amelazwa katika kitanda kidogo akinyooshwa miguu yake. Ananyooshwa miguu hii na daktari wa kiume ambaye amevaa nguo rasmi ya mavazi. Mgonjwa huyu amevaa barakoa.

Hospitalini katika chumba panapotolewa huduma za afya kuna watu wawili, mmoja wao ni daktari anayemkagua meno mgonjwa wake, daktari huyo ni wa kiume ilhali mgonjwa wake ni wa kike, anatumia vifaa maalum kufanya ukaguzi wake wa kimatibabu daktari huyo amveaa glavu mikononi na barakoa.

Hospitalini katika chumba cha kutolea matibabu. Kuna mgonjwa wa kike ambaye ameketi katika kiti. Mgonjwa huyu anafanyiwa ukaguzi wa meno na daktari wa kiume. Daktari huyo amejivika mavazi rasmi ya udaktari kwa mfano amevaa glavu na barakoa.

Sehemu ya nje ya barani ambapo tokea ajali ya magari kuna magari matatu ambayo yamejumuisha katika ajali hii imesaababisha moto ambao una moshi mkubwa. Kuna wananchi wa aina mbalimbali wanawake kwa wanaume ambao wanashuhudia ajali hii .

Wahudumu wa afya wanawake kwa wanaume wamevaa t-shati za kijani kibichi. Mikononi mwao wako na simu mbalimbali na vipatarakilishi wanavyovitumia katika kufanya kazi yao. Kuna wale wanavyovibonyeza, kuna wale ambao wamevishikilia mkononi wakivionyesha mbele.

Sehemu ya msitu ambapo kumezuka moto, moto huu ni mkubwa umeshika miti midogo iliyo chini na mikubwa ambayo iko kando ambayo tayari haijapatwa na moto ila moto huu una moshi mkubwa ambao umepanda juu angani.

Shambani kuna mkulima wa kiume ambaye anaonekana na kijiti anawafukuza wadudu ambao amewavia shamba, wadudu hawa ni viwavi jeshi, wadudu hawa ni wengi sana na wamevamia shamba hili kwa uwingi.

Watoaji huduma ya afya watano, wanao wanyunyizia dawa katika sehemu Fulani. Watoaji huduma hao wamevaa mavazi ya kuwakinga, kutokana na dawa Ile wanayo nyunyuzia.

Ni katika hema panapotolewa huduma za kiafya. Katika hema hili kuna wahudumu wawili wa afya na mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyu anadungwa sindano ambayo ni chanjo fulani.

Sehemu ya makazi ya watu sehemu hii imepatwa na janga janga ambalo ni mafuriko kuna watu ambao wanajaribu kurekebisha chumba chao cha Manyatta ambacho kimeadhirika vibaya watu hawa ni wa aina mbalimbali kuna watoto kuna wanaume pia kuna wanawake.

Ni katika chumba panapotolewa huduma za afya, kuna daktari pamoja na mgonjwa, mgonjwa huyu amemleta mtoto mdogo ambaye anakaguliwa, mzazi huyu anaonekana kuwa ni wa asili ya kisomali na daktari anafanya kazi yake vizuri.

Hii ni sehemu ambapo kuna mafuriko na katika sehemu hiyo magari mengi yakiwemo magari ya usafiri yamekwama katika sehemu hiyo ya mafuriko, magari hayo ni ikiwemo magari mbalimbali ya kibinafsi na magari yanayosafirisha mabasi yanayosafirishi abiria.

Ni katika mojawapo ya hospitali ambazo ziko nchini Kenya. Ni sehemu ya mbele ya hospitali. Sehemu hii ya mbele kuna hema ambapo huduma pia huwa inatolewa. Sehemu hii mbele ya kuingilia hospitalini inaonekana kutoingilika kwa sababu ya mafuriko ambayo yamekumba eneo hili. Mafuriko haya yamesababisha kujaa maji katika sehemu panapoingilia watu hospitalini.

Ni katika wodi ya wagonjwa kuna wagonjwa wa aina mbalimbali ambao wapo vitandani wanapokea matibabu wa karibu sana anayeonekana yupo na maumivu katika sehemu ya mguu wake ambayo inatoa damu.

Barabara ambaye imeweza kuharibika na kuporomoka. Kuharibika huku kumesababishwa na mafuriko katika barabara hii, mna watu ambao wamekuja kushuhudia uharibifu huo wa barabara yenyewe. Maji yanaonekana mengi.

Dawa za kiasili zilizopangwa katika sehemu ya kuuza. Dawa hizo ziko katika mfumo wa vijiti mbalimbali na sehemu za miti ikiwemo mizizi pia kuna zingine zaonekana kuweko katika mikebe iliyokandokando.

Hospitalini katika chumba panapatolewa wa matibabu kuna daktari, kuna mama mzazi pamoja na mtoto. Daktari huyu anamudunga mtoto huyu sindano. Mzazi wakie amemshikili vyema ila weweze kudunga sindano iyo.

Sehemu inaonekana kama kijiji kidogo au kambi la wakimbizi. Sehemu hii ina makazi ya hema zilizochakaa pia katika sehemu hii kuna tenki la maji ambalo limeinuliwa juu kwa minajili ya kuwapa watu hao maji.

Mhudumu wa afya ambaye yuko kazini, mhudumu huyo wa afya anamdunga sindano mtoto msichana ,sindano enyewe labda yaweza ni chanjo fuani. Msichana huyo anaye dungwa sindano hiyo anaonekana kufurahia kutokana na hudumu anayopata kutoka kwa mhudumu huyo wa afya.

Dukani panapouzwa bidhaa asilia za kiafya. Bidhaa hizi zimepangwa katika chupa, zilizopangwa vizuri katika sefu. Kando yake pia kuna ndoo kadhaa pia zilizo na bidhaa zake.

Kuna watu watatu, wawili wa kike na moja wa kiume. Yule wa kiume ni afisa wa serekali ambaye anaonekana kukaguwa mitungi yanayotumika kunawa mikono. Wale wa kike wanaonekana ni wahudumu wa afya na wanaonyesha namna ambavyo watu wanastahili kunawa mikono.

Ni hospitalini au katika chumba panapotolewa huduma za afya. Kuna wanawake wawili, mmoja wao ni mhudumu wa afya mwingine ni yule anayepewa huduma. Huduma inayotolewa ni mwanamke huyu anaonekana kudungwa sindano.

Hospitalini katika chumba panapotolewa matibabu. Kuna mgonjwa anayefanyiwa ukaguzi wa macho na daktari. Daktari huyu amejivika mavazi rasmi ya kidaktari. Kuna kifaa rasmi kinachotumika kufanya ukaguzi huo.

Ndani ya hema panapotolewa huduma za afya kuna mhudumu wa afya ambaye anamhudumia mwananchi wa kike, mwananchi huyu anaonekana kudungwa sindano na mhudumu huyo wa afya, mhudumu huyo wa afya amevaa mavazi rasmi ya afya kwa mfano meski.

Mgonjwa mwanamke aliye katika sehemu panapotolewa huduma za afya, mwanamke huyu amevalia maski na pia mwanamke huyu anadungwa sindano na mtoaji ama mtoaji huduma za afya.

Ndani ya jumba panapo tengenezewa bidhaa kuna wanawake wawili ambao wameketi mbele ya cherehani wanawake hawa wanatengeneza maski cherehani hizo ni nyeupe maski zenyewe zinazotengenezwa ni za rangi ya buluu.

Hospitalini katika chumba panapowekwa watoto wachanga. Katika chumba hiki kuna mtoto mchanga ambaye anahudumiwa na daktari. Daktari huyu ni wa kike na amejivika katika mavazi rasmi ya udaktari na anamhudumia mtoto huyu kwa furaha.

Mtu aliyeshika dawa mkononi, dawa hii ni dawa inayotibu ugonjwa wa covid. Dawa hii inaonekana kuwa dawa ya kiasiri au dawa ya mitishamba ya kutibu ugonjwa wa corona.

Kikao kinachofanyika nje chini ya mti kikao hiki chaonekana kuwa na watoaji huduma, za afya katika watoaji hawa wa huduma za afya mmoja amesimama kuzungumza na wengine walioketi kando kando yake.

Dawa zinazotumika kuongeza madini mwilini, dawa hizi ziko katika mfumo wa vidonge, vidonge vyenyewe ni vyeusi. Vidonge hivi vimetiwa katika chupa cha plastiki, chupa hiki kimetoa maelezo ya namna ambayo vidonge hivi vinafaa kutumiwa.

Hospitalini katika chumba cha matibabu. Kuna mwanamke ambaye amekuja na mtoto. Mtoto huyo anapewa chanjo na nesi. Nesi huyo amejivika katika mavazi rasmi ya unesi na mama mzazi anafurahia anapoona mtoto wake akipokea chanjo yenyewe.

Maafisa wanaonekana kuwa maafisa wa huduma za afya ama wizara ya afya wapo hospitalini kumtembelea mgonjwa ambaye anaonekana kuwa amejifungua mtoto, maafisa hao wanaonekana kuwa mbalimbali kuna askari, kuna waziri na pia kuna Gavana wa sehemu fulani.

Ni shambani ambapo kuna mimea ya aina fulani. Katika shamba hili, kuna mkulima ambaye ananyunyizia dawa, mimea hiyo. Mkulima huyu amejivika katika mavazi rasmi yanayomsaidia kujikinga kutokana na madhara ya kemikali anayonyunyizia mimea.

Ndani ya hema panapotolewa uhamasisho kuhusu ugonjwa wa ukimwi, katika sehemu hii kuna watu mbalimbali ambao wamekuja kupata uhamasisho huo kuna nembo inayaotumika kufanya uhamasisho kuhusu ugonjwa wa ukimwi.

Hospitalini katika Chumba cha wodi, spesheli ya watoto wachanga. Katika Wadi hii kuna watoto wanne ambao ni wachanga na wanapewa, wanaashugulikia kwa njia spesheli. Kuna nesi wawili ambao wanahusika katika kuwashugulikia huko.

Mtoto mdogo anayewekwa maki katika kidole chake kidogo kwa kutumia kalamu ya wino na hii huwekwa mara nyingi baada ya watoto kupewa chanjo, kwa hivyo mtoto huyu kuna uwezekano kwamba ashapewa chanjo na sasa anatii mamake kuonyesha kwamba amepewa chanjo hiyo.

Sehemu ya kiwanja kilicho karibu na msitu, kiwanja hiki pamoja na msitu vyaonekana kushikwa na moto. Kuna wazima moto wawili ambao wanajaribu kuuzima moto huu, wazimamoto hawa wamejivika katika mavazi rasmi yanayowasaidia kuifanya kazi yao vyema.

Ni hospitalini, katika chumba panapofanyiwa ukaguzi wa kiafya. Kuna watu wawili, mmoja ni daktari wa kike, mwingine ni mwanaume. Daktari huyu anaonekana kumfanyia mgonjwa wake ukaguzi katika meno yake, anatumia vifaa mbalimbali vinavyostahili kutumika katika kufanya ukaguzi huu.

Chupa iliyo na dawa ya chanjo ya ugonjwa wa Measles, Mums na Rubella. Chupa hii ina dawa ambayo inatumika katika dosi momojakando ya chupa hiyo kuna sindano ambayo inatumika katika kupeana chanjo yenyewe.

Aina nne tofauti za dawa zilizowekwa katika mikebe mbalimbali, dawa hizo zipo katika mfumo wa vidonge, kuna vidonge aina tatu ambavyo ni vyeupe kuna aina moja ya vidonge ambavyo ni vyeusi, mikebe yake kuna mingine mikubwa na mingine mirefu.

Wanawake wanne, ambao wanaonekana kua wale wa kutoka katika jamii zinazotoka katika sehemu zilizo na ukame. Wanawake hawa wamebeba vibuyu vya maji, na wanaonekana kupigwa na jua sana.

Mgonjwa wa kiume ambaye yuko katika chumba cha daktari, hospitalini, mgonjwa mwenyewe anaelekezwa kuhusu swala fulani kutokana na vifaa vinavyoonekana, kuna uwezekano kwamba daktari anamwelekeza na kumsawazisha na kumhamasisha mgonjwa kuhusu mbinu mbalimbali za afya ya uzazi.

Mhazili katika kliniki inayoshughulikia maswala ya meno. Mhazili huyo ametabasamu kama njia moja ya kuwakaribisha wagonjwa. Sehemu hii ni nzuri na ina mvuto wa hali ya juu.

Nyumbani ambapo kuna mama wawili, mmojwapo ya wamama hawa ni mjamzito ambaye anaonekana kuwa na dalili za kujifungua. Kando yake kuna mwanamke mwingine ambaye ni mkunga wa nyumbani ambaye anadhamiria kumshughulikia mwanamke huyu mjamzito.

Tangazo la kiafya, tangazo hili linahusu dawa ya kiasili inayotumika kutibu magonjwa mbali mbali, tangazo hili linaonyesha kwamba dawa hili inaweza kutumika kwa namna gani pia inaonyesha magonjwa ambayo dawa hii inatibu.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha upasuaji. Madaktari watatu wanahusika katika kufanya shughuli hiyo ya upasuaji. Madaktari hawa wamejivika katika mawazi kamili ya kufanya shughuli hiyo.

Sehemu ya mzunguko wa magari barabarani kuna mafuliko na katika mafuliko haya Kuna magari ambao Yana karibu kupita maji ni mengi ambao yanazuia gari la kwanza kupita gari la pili linaonekana kuzamia majini kabisa kabisa.